Mwanaume mmoja aliyevalia ovarali ya kijani hafifu na gambuti nyeusi aketi huku ametinga ngombe miguu yake ya nyuma na kukamua nmaziwa kuenda kwa ndoo nyeupe na ngombe amesimama katika jasho lake na upande mwingine ngombe walio wa rangi nyeupe na nyeusi wangoja.

Rundo la mikungu ya ndizi iliyowekanishwa pamoja katika soko na mwanamke mmoja anayebambua ndizi kutoka kwa mkungu. Nao wanawake wengine wameketi katika upande wa nyuma wakiwa wanangoja ndizi.

Shanda la ndizi linaonekana kupangiliwa katika gunia moja wenye mpangilio wa safu kuenda juu na ndizi za kiganda upande wa kushoto, upande wa kulia zikiwa na ndizi za kisukari ya rangi manjano, upande wa nyuma pakiwa na mwanamke mmoja aliyevalia shati fupi jekundu.

Ukingo wa shamba la ndizi wa mgomba moja mrefu uliotegemezwa kwa njiti mrefu ukiwa na shada moja ya ndizi ya kijani kibichi nayo mwanaume mmoja anasimama mwenye gambuti nyeusi na suruali ndefu nyeusi amesimama akinyosha mkono mgomba ili aweze kuchuna ndizi.

Yaonekana shada ya ndizi na mkono wa mwanadamu mmoja, ukainua ndizi lililobambuliwa ngozi, ganda lake na kubaki lile ndizi katikati. Kando panao mandizi shada lake lililowekwa kandokando na ganda, ndani ya ganda pakiwa ni nyeupe.

Ni soko moja kubwa yenye rundo la ndizi iliyo na shahada zilizoiva na shahada za kijani ambazo bado hazijaiva kisha vitunguu, machungwa, nyanya zimeekwa katika vitengo tofauti ikionyesha rangi ya manjano iliyokolea katika kibanda hicho.

Shamba la ndizi linalooenyesha migomba ya ndizi iliyopandwa kwenye mashimo tofauti ya kwanza mbele kabisa ikiwa ni migomba mikubwa miwili na migomba midogo miwili inayomea kisha mchanga wake mwekundu na migomba mingine karibu na nyasi kwa upande mwingine wa shamba.

Yaonekana katika mahabara mtaalam mmoja aliyevalia koti jeupe na maandishi katika upande wake wa kifua aangalia sana katika vikombe na vichupa vidogo vilivyo mbele yake ili kuweka kemikali la aina tofauti.

wanaume watatu waondoa maziwa kwenye lori kunaye mmoja kati ya wale watatu aliyevalia kofia nyeupe na koti kubwa la maabara nyeupe anaonekana kuchucha maziwa hayo kupitia kichucho cha nguo kisha yanaingia katika sufuria kubwa lililochini ya kichuchuo hicho na wengine wakiendelea kusaririsha maziwa wakimletea.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti la bluu na gambuti nyeupe na barakoa nyeusi, kwenye mikono yake glavu nyeupe, amimina maziwa kwenye kopo zilizopangwa kuelekea kwenye tenki moja karibu ndani ya nyumba.

Ng'ombe mwenye madoadoa nyeupe na nyeusi amesimama kwenye sakafu ngumu huku miguu ya nyuma imejengwa. Mkamaji ameketi kwenye kigondo akiwa ameweka ndoo ya fedha Kati kati ya miguu yake akimkama ng'ombe.

Katika mandhari hafifu ya nyuma mbele inaonekana ndizi aina ya kisukari iliyo na shada la juu lililo manjano, kisha kijani, kisha manjano yena kuonyesha kuiva. Mkono wa mtu mmoja ulio na shati nyeupe unaonekana kushikilia mkunga wa ndizi hii.

Kijana mmoja barua baru, aegemea nguzi ilhali nyuma yake Kuna rundo la ndizi zilizo banana na mandhari ya nyuma Kuna migomba na miti iliyo fifia katika mwonekano wake.

Katika maabara, mtaalamu mmoja aliyevalia koti nyeupe na kofia nyeupe ainua glesi katika mkono wake wa kushoto huku akifinya kichupa kidogo kati ya kidole chake gumba na kidole cha shahada kumiminya kemikali ndani ya chupa ile.

Ng'ombe aliyetingwa miguu huku amesimama akiangalia upande mbali na kamera ameekewa mashini ya kukamua kwenye titi zake na ng'ombe mwingine upande wake wa kulia kufanya vile vile .

Kwa kitengo kimoja cha migomba, mgomba mmoja waonekana kuzaa mkonga wa ndizi ambao mkulima mmoja mama aliyejifunga kilemba cheupe ainua panga kuukata mgomba huo, na mama mwingine mwenye fulana ya rangi ya machungwa ashikilia mgomba unaokatwa.

Shamba la ndizi ikiwa ni migomba iliyosimama katika mistari nao mgomba wa upande wa kulia wa mbele ukiwa umening'iniza shada la ndizi yenye mikungu miwili ili mibichi na kijani bado kuiva.

Shamba la ndizi lenye migomba iliyopandwa katika mistari iliyo lainika. Nao migomba ya mbele, yaonekana kuwa na mikunga ya ndizi na shada la ndizi kwenye upande mwingine ya kijani kibichi, ambayo bado haijakomaa.

Migomba iliyopangwa kwenye safu na nguzo ilipogolewa majani yake inanawiri katikati yake pakiwa na miale ya jua inayopenyeza na upepo kupita kati yao na nafasi mzuri kati ya ndizi moja hadi mgomba mwingine.

Shada la ndizi mrefu lililotegemezwa katika kijiti kwenye mgomba wake uliofunikwa na majani makubwa ya ndizi. Mgomba unaonekana kuiva na katika mandhari nyuma kuna miti aina tofauti tofauti.

Upande wa mbele kabisa yaonekana nyasi ndogo ndogo. Kisha shamba la mahindi ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa njia ya safu. Na upande wa nyuma kabisa ikiwa ni miti mirefu iliyoonekana kwa hafifu , kisha kuna sehemu ya anga inayoonekana kwa umbali ikiwa ninyeupe.

Wapanzi watatu wanaopanda migomba ya ndizi katika mchanga mwekundu huku kando kidogo pakiwa na pikipiki kisha mandhari ya nyuma ikiwa na msitu mkubwa wa miti mirefu nao wapitanjia.

Wanawake watano wanaonekana kushugulikia kuweka maziwa katika vibakuli vidogo vidogo ilhali wawili wamesimama wawili wakaketi na mmoja aendelea kupanga maziwa. Katika mandhari nyuma kunao nyumba ya msingi wa kubomu kwa matope nao jua linang'aa katika upande wake wa kuelekea kupotea.

Ni shamba la ndizi iliyoonyesha migomba iliyomea karibu kabisa na camera pakiwa na mgomba ,,ulio na shada ya ndizi na mikunga mingine na migomba baadae kuonyeshwa kisha mtu anayefyeka katika upande wa kushoto sehemu ya chini anayetoa nyasi.

Chumba cha kukamulia ng'ombe kuna wanaume wawili waonekana kukamua .Mmoja aliyevalia ovarali ya samawati na mwingine shati fupi ya nyekundu na wanaendelea kukamua mmoja katika besheni yake ni ya samawati na mwingine yake ya samawati na nyekundu, ng'ombe wana madoa ya meupe na meusi.

Inaonekana migomba iliyopandwa na mengine midogo ambayo yatokea pande za mwe mgomba ulio mkubwa na na mbolea imemwagwa kando ya mgomba huu. Mandhari nyuma ina picha zilizofifia kwa kuonyesha migomba na majani makubwa ya ndizi.

Ni shamba la ndizi na kwa mandhari ya nyuma tunaona ndizi na shada la ndizi lililoninginia kutoka kwa mgomba nayo mbele kabisa, ndizi mbili zilizoninginia kutoka kwa mgomba na migomba mingine katika sehemu zingine rangi ya hudhurungi, ndizi za kijani kuonyesha bado hazijakomaa.

Katika josho la ng'ombe laonekana mwanaume mmoja amesimama na mwanamke kando yake, na ng'ombe wawili wapita kuelekea kwenye josho huku mbao za manjano zikiwa zimeshikilia paa, na paa lenyewe likiwa limeshikiliwa na nguzo za chuma.

Katika bakuli moja la meza inaonekana, watu kukoroga mkorogo ambayo inaonekana kama mayai yalioelekea kupikwa katika moto nayo mikono tatu, na kidole cha mtu mmoja ambaye ime

Gari la mtu limeegezwa kando ya mtu mmoja aliye na pikipiki na matangi mawili, yaliyo onekana kwa boma na maziwa, amevalia kofia nyeusi iliyo na mistari mwekundu na koti lake nyeusi.

Picha ya juu ya shada la ndizi linaninginia kutoka na kutegemezwa kwa makuni mawili nayo migomba uliyo katikati yake na matawi mawili ya mgomba umesimama ili kuikinga ndizi ile .

Sehemu ya josho la ngombe , wanaonekana ngombe wawili wa rangi ya hudhurungi wanaotembea kutoka ndani ya josho huku wameloa maji wakitembea kwenye sakafu iliokauka. Chuma Kwa pande na pande za mazingira wasiweze kugeuka.

Mwanadada mmoja amechuchumaa kwa kuwa ana kisu mkononi na ndizi aliye kuwa akimenya na kuiweka ile aliyomenya katika majani yaliyo mbele yake manthari ya nyuma yana migomba ya ndizi iliyo na nafasi kati yao kisha kundi zilizo anguka katika pande na pande.

Shamba la ndizi lililo na shada mbili za ndizi zilizo mrefu na kukomaa na kuiva kisha nyumaye kunao ndizi shada kubwa ambayo bado haija komaa migomba ya ndizi inaonekana kutoka mandhari ya nyuma nayo matawi yake yanaonekana sawasawa.

Katika shamba la mahindi, tunaona mwanamke mmoja akiwa amechuchumaa, akiwa ameweka mkono wake kwenye goti, katikati ya miche, nayo manthari ya nyuma ikiwemo ni mahindi, na jua likingaa katika manthari hayo.

Kuna matanki mawili ya chuma katika pikipiki, upande wa kulia na upandewa kushoto matanki mawili katika pikipiki na upande wa mbele tanki moja na upande wa kushoto, mtu mmoja amesimama mwenye sweta ya manjano akiwa tayari.

Kundi la migomba iliyomea pamoja. Twaona matawi, moja yaliyochanua na mingine yaliyonyauka kama vile kuchomwa na moto na mandhari ya nyuma ikiwa ni milima na mabonde nchi yenye kijani.

Mgomba wa ndizi ulio na ndizi wenye kijani na majani ya kijani . Ndizi zimebanana pamoja nayo imesimama wima bila kuegezwa ama kushikiliwa.

Tandarua kubwa na ngano nyingi iliyosindiriwa katika tandarua kufanya kilimo kidogo na watu kando ya mavuno hayo ya ngano iliyosindiriwa na mtu mmoja anasepetu juu ya ngano akiendelea kuitandaza. Anga limengaa na ni jeupe.

Katikati mwonekano wa mchanga mwekundu, nayo kando kuna nyasi na upande mwingine vimemea vilivyopandwa mbele zaidi panapo migomba inaonekana kisha anga iliyomeremeta ya samawati na mawingu meupe

Wanawake watano waliokaa kwa bako wanaonekana kupakua chakula katika sinia moja kubwa iliyoshikiliwa na wanawake wawili, kisha mabakuli mengine matano madogo, matatu ya kijani, mawili ya samawati na kijiko kimoja kirefu cha chuma wakiwa wamepakua wali.

Mwanaume mmoja aliye na koti ya ngozi, anaonekana kubeba kobo la maziwa akilimwaga kwenye sufuria moja kubwa ilio na kichujio cha nguo, kisha kuyaeka makopo kando kuyatenganisha yaliyo na maziwa na yasiyo na maziwa katika mandari ya nyuma nyumba tunayoiona yenye paa ya kijani kisha miti mirefu inayomea.

Ndani ya chumba cha maonyesho. Aonekana mtaalamu mmoja, upande wa kulia aliyevalia koti jeupe na mikono ameiyoosha kama kueleza jambo. Kisha, upande wa kushoto, watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiangalia maonyesho katika meza yake.

Migomba ya ndizi katika nyumba kitalu. Inayochanua na matawi makubwa makubwa ya kijani. Kisha chuma za nyumba ya kitalu zapita upande wa juu kama paa na karatasi iliyo na upenyevu yaonekana ili kuzuia.

Maji kama ya maziwa yaliyoganda yamebakishwa kwenye chumbo cha sufuria ilhali upande wa chumbo kingine pana kichujio ambacho yale maji yamewekwa ili kuweza kuchujia magamba ya maji.

Sufuria iliyoinjikwa kwenye meko iliyo na maziwa yaliyo ganda na kijiko kimoja kimetumbukizwa ndani ya maziwa yaliyo ganda na kuinuliwa kuonyesha mgando wa maziwa yamefika katika nusu ya chungu kilichokuwa kimeinjikwa.

Ndizi aina za kiganda zimerundikwa pamoja kando ya mti karibu na shamba la migomba ambayo imesimama na majani ambayo ni marefu na kuna mtu ambaye ako nyuma ya ndizi amezipanga.

Mkunga wa ndizi, ulio na shada la ndizi ya manjano kuonyesha kuiva, umesimamishwa kwenye sakafu iliyo ya kijivu. Kisha upande wa nyuma, ukiwa na vigae kwenye ukuta vya vyekundu.

Mwanaume mmoja mwenye shati nyekundu na suruali nyeupe yenye beteli na kofia nyekundu aliyesimama akiangalia ndizi katikati ya safu ya migomba , na ndizi zilizobeba shanda la ndizi.

Mwanaume mmoja aliyesimama katika kisiki cha migomba ,karibu na mgomba mmoja uliotoa shada la ndizi ambao unarangi ya maanjano na matawi ya migomba iliyoenea katika kila pande zote. Nyuma yake kuna migomba mingine ,ambayo yaonekana japo kwa hafifu .

Ngombe yenye rangi ya hudhurungi amesimama huku ametingwa miguu na mama amechuchumaa ,na ndoo ya lita kumi huku akimkama ngombe maziwa yakiingia kwenye ndoo ile, kando kuna ngombe wengine walio katika zizi.

Katika mandhari hafifu ya nyumba. Mbele, paonekana shada la ndizi iliyo changa kabisa ikining'inia kutoka kwa mgomba. Nalo jani, ya kijani ipo kando yake na majani mengine hafifu akionekana katika upande wa kando.